Eneo la huduma kwa wateja, labda katika kituo cha Huduma center inchini Kenya. Kutokana na nembo ya Huduma Kenya inaonekana. Na meza kubwa ya huduma ilioandikwa information desks Yaani dawati la habari kwa herufi kubwa ya kijani.

Mkutano au mafunzo yaliyofanyika ndani ya ofisi ya posta . Mbele kuna mwanaume amesimama, akiwa amevalia suti ya rangi ya cream na suruali nyeusi anazungumza mbele ya kundi la wafanyakazi walioketi mbele yake.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wameegemea meza ya mbao na kuangalia nyaraka. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa kofia nyekundu, shati la polo lenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi anaonekana akimwelekeza au kumsaidia mwanamume.

Rais wa Kenya, William Ruto, akitembea na jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome. Rais Ruto, amevalia suti ya blue na tai ya rangi ya maroon .Anatembea huku akitabasamu, na kuangalia mkono wake. Jaji mkuu, Martha Koome, amevalia vazi lake rasmi la jaji.

Mwanariadha wa kiume akiwa anaruka kwa kuruka mrefu na amevalia jezi nyekundu iliyoandikwa kipchirchir na namba three fifty nine na suruali fupi nyeusi na amevalia viatu vya michezo manjano.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi ya kijani na nyeupe ambazo huenda ni jezi za timy ya soka au mashati ya kuunga mkono timu fulani, hii inaashiria tukio la mchezo au sherehe.

Mwanaume amevaa suti na kofia nyeusi akihudumiwa kwenye kaunta ya uhamiaji. Juu ya kaunta hiyo, kuna ishara yenye namba four na maandishi immigration officer na passport application .

Kijana amesimama nje akiwa amevalia kofia ya buluu, sweta nyeusi, shati la buluu suruali nyeupe na viatu vya buluu na nyeusi. Ameshika kitabu kidogo cha rangi ya buluu na karatasi nyingine kwa mkono wake mwingine.

Tukio muhimu la kiserikali au kitaifa. Inaonekana kama sherehe ya kuapishwa au usinduzi. Katikati ya picha, kuna mwanaume ambaye anaonekana kuwa, raisi wa Kenya, William Ruto. Amevaa suti nyeusi na tai nyekundu.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wanaoshangilia ushindi mkubwa. Wamevaa jezi ya kijani na njano, wawili kati yao wanashikilia pombe kubwa la dhahabu wakilinyanyua juu. Moja wa wachezaji anaonekana akishikilia mpira wa rangi ya njano na bluu.

Kundi la watu kumi wanaume na wanawake wakiwa wamesimama kwenye jukwaa au eneo maalum , wengi wao wamevalia suti rasmi huku baadhi yao wakiwa wamevalia majoho meusi na mekundu yanayoashiria kuwa ni mahakimu , mawakili au watu wenye vyeo vya kisheria.

Wachezaji wa mpira wa kikapu. Wote wakiwa wanawake wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu na kaptula ya bluu akishika mpira wa kikapu na kuangalia mbele kana kwamba anajiandaa kupiga mpira.

Mchezo wa mpira wa wavu ukiendelea katika picha ya wachezaji watatu wanaonekana wakiruka juu karibu wafu wakijaribu kuzuia au kupiga mpira, mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya kijani manjano yenye nambari kumi na tano mgongoni.

Wanaume wawili walisalimiana kwa mikono, mwanamme mmoja amevaa suti nyeusi na tai nyeupe. Na mwingine ambaye anaonekana kuwa mchezaji mpya, amevaa jezi nyekundu ya soka iliyoandikwa KDF.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanaume wakishiriki katika maandamano au matembezi barabarani wengi wao wamevaa suti na tai na baadhi wamevaa kofia na barakoa za bluu kuashiria umuhimu wa afya na usalama.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu, wakiwa uwanjani. Mchezaji wa kulia amevalia jezi zenye rangi ya machungwa, na mistari mieusi. Akiwa ameinua kichwa juu na kuonekana akishangilia au kupiga kelele.

Eneo la huduma ya nje labda la serikali au shirika lililowekwa chini ya hema. Kuna meza ndefu ya mbao katikati na kuna watu waliovaa fulana nyeusi na nyeupe lenye nembo wameketi nyuma yake wakishughulikia kompyuta ndogo na nyaraka. Wanaonekana kuwa maafisa au wafanyakazi wa huduma.

Mchezo wa mpira wa mikono ukiwa unaendelea kwenye uwanja wa wazi, wanawake watatu wanacheza wote wakiwa wamevalia jezi ya michezo, mchezaji mmoja ambaye yuko katikati amevaa jesi nyeupe na kaptura nyeupe.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume wa Kenya wakiwa wamejipanga mstari wima ndani ya uwanjq wa michezo labda wakati wa kuimba wimbo wa taifa au kabla ya mchezo kuanza katika jukwaa.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika nje, wengi wao wakiwa wanaume na watoto. Watu hao wako katika eneo lenye udongo na nyuma yao kuna miti na mimea. Katikati ya umati kuna bango kubwa jeupe linaonekana likishikiliwa juu.

Eneo la ofisi au kituo cha huduma ambapo wafanyakazi wanahudumia wateja; pengine Huduma centre au ofisi ya serikali nchini Kenya, kutokana na sare za baadhi ya wafanyikazi na afisa. Upande wa kushoto kuna mwanaume aliyevaa sare ya kijeshi.

Watu wamejipanga kwenye foleni ndani ya jengo wamekaa kwenye kaunta ndefu ambayo inawatenganisha na sehemu nyingine ya chumba labda ofisi au benki watu walio kwenye foleni wanaonekana wakisubiri kuhudumiwa.

Watu watatu katika ofisi au mazingira ya kazi. Kuna mwanamke ameketi mbele ya kompyuta, akishika kipanya, amevalia koti la bluu na skafu yenye michoro shingoni. Anaonekana akizingatia kazi kwenye skrini ya kompyuta.

Mwariadha wa riadha akishiriki katika tukio ya kuruka mbali au kuruka mara tatu. Mwanariadha huyo, mwanaume ametua kwenye shimo la mchanga na mchanga, umetawanyika kote anapotua.

Kundi la mashabiki wa kandanda au michezo wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa la watazamaji. Wengi wao wamevaa jeasy au shati ya rangi ya manjano baadhi zikiwa na nembo ya Tusker ambayo ni chapa maarufu ya beer inchini Kenya.

Kundi la watu wakiwa kwenye meza ya kuhudumiwa. Eneo hili linaonekana kama ni la maonyesho, ofisi, au utoaji wa huduma. Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza, amevaa barakoa na sare yenye nembo.

Watu wawili wakitabasamu na kushikana mikono wikionyesha furaha na urafiki, mwanaume huyu anaonekana kuwa rais wa samani wa Kenya Uhuru Kenyatta amevalia koti jekundu na mikono nyeupe na anatabasamu kubwa usoni mwake.

Kundi la watu wanamme kwa wanawake wakiwa wamesimama kwa safu mbele ya jengo rasmi. Wote wamevaa mavazi rasmi yanayoashiria heshima na yadhifa kubwa. Upande wa kushoto kuna watu wanne wamevaa majoho meusi.

Mfereji mrefu uliokua umechimbwa ardhini kando ya barabara ukiwa umejaa maji ya kahawia labda baada ya mvua au kutokana na mradi wa maji, udongo uliotoka kwenye mfereji umeekwa kando ya mfereji.

Eneo la huduma Kwa wateja au ofisi ikiwa na wafanyikazi wawili wanahudumia. Kuna kioo cha usalama kinachowatenganisha wanafanyakazi maeneo la mbele kama inavyoonekana kupitia duara linalongaa kwenye kioo hicho.

Shughuli ya ndani ya kituo cha Huduma, labda kituo Cha huduma Kenya. Kuna wafanyekasi kadhaa wanawahudumia wateja. Wafanyekasi wengi wamevalia sare nyeupe na nyeusi zenye nebo ya Huduma Kenya.

Ndani ya ofisi ya posta au kituo cha huduma ya kifedha pengine Huduma Centre nchini Kenya ,ambapo watu wanahudumiwa kwenye kaunta .Katikati ya picha kuna mwanamke mhudumu aliyevaa sare shati jeupe na jekundu akiwa nyuma ya kaunta ambao ina kioo.

Kundi kubwa la watu wanaonekana kuwa mashabiki au watazamaji wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi labda uwanjani tamasha au mkutano wa hadhara kuna watu wa jinsia zote na umri tofauti wamevalia nguo mbali mbali.

Mwanaume ambaye anaoneka kuwa kiongozi muhumu au mtu mashuhuri, akihutubia umati au akila kiapo. Amevalia suti ya rangi ya samawati iliyokolea, shati la buluu na tai ya njano yenye michoro.

Kundi la watu, wanaume kwa wanawake, waliovalia suti na mavazi rasmi, wakiwa wamesimama nje kwa ajili ya picha ya pamoja, katikati ya picha kuna mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na miwani, anashikilia kitabu cha rangi ya kijani na kutabasamu.

Kundi la watu, labda wafanyikazi au washirika wa tukio, wakiwa wamepanga kupigwa picha mbele ya jengo. Juu ya jengo, kumeandikwa The Judiciary Tribunals na Specialized court for faster and effective settlement . Wengi wa watu hawa, wamevaa sare zinazofanana .

Eneo la huduma kwa wateja, labda kwenye benki au kituo kingine cha huduma, ambacho kina madawati yaliyotengwa kwa ajili ya wateja. Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu, akimkabili mfanyakazi wa huduma. Ana nywele ndefu zilizosokotwa.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama nje wengine wakiwa wamevalia suti wamekusanyika karibu na jukwaa ndogo lenye nembo ya ODM. Mwanaume moja amevaa suti na tai anazungumza kwenye microphone nyuma yao kuna bango kubwa lenye picha ya mwanasiasa wa Kenya.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye meza ya mbao nje wakionekana kujaza fomu au nyaraka fulani ,mbele kabisa kuna wanaume wawili mmoja anaandika kwenye daftari ndogo na mwingine aliyevaa kofia anaandika kwenye karatasi kubwa huku akishikilia nyingine mkononi.

Tukio rasmi labda sherehe labda ya kuapishwa au kutoa kiapo inayofanyika ndani ya jumba, kuna watu watatu wakuu mbele na bendera tatu za Kenya nyuma yao, katikati ya picha kuna mwanamke aliyevaa vazi rasmi ya mahakama.

Mwanamume akiwa amesimama mbele ya meza ya mikutano akihutubu. Amevalia suti ya buluu, shati jeupe na tai ya manjano. Ameshika kitabu cha rangi ya kahawia. Amesimama nyuma ya kinara cha kuhutubia kilicho na nembo ya Republic of Kenya.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa wanakimbizana uwanjani, wakati wa mechi. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na kifupi cha buluu huku mwingine amevalia jezi nyekundu. Wote wawili wanagombea mpira.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu. Wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa la uwanja wakishangilia kwa shauku. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi ya bluu na nyeupe, ambazo zinaonekana kuwa rangi za timu aliyeshabikia.

Rundo la kadi za kitambulisho labda vitambulisho vya kitaifa vilivyowekwa kwa masanduku ya kibodi, kila rundo ya limefungwa kwa bendi ya mpira, kwenye meza pia kuna chupa ya kusafisha inayojulikana kama sanitizer.

Rundu kubwa, la noti za fedha, zilizo funga kwa bindi, za mipira, zimewekwa ndani ya sanduku, au tray kubwa, noti hizo zimepangwa kwa wingi zikionyesha kiasi kikubwa, cha pesa, upande wa nyuma, kuna mikono, ya watu, na labda sanduku, na tishu.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu, wakiwania mpira hewani katika mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu na mstari nyeupe. Suruali fupi ya bluu, na soksi za buluu akiruka juu kuwania mpira.

Tangazo ya kidijitali ya the judicial dialogue day, yaani simu ya majadilianonya mahakama nchini Kenya. Tangazo hilo linaonyesha picha ya mwanamke amevaa mavazi ya kitamaduni upande wa kushoto.

Kundi la watu wakisherekea kwa furaha wengi wao wamevaa mavazi meusi na baadhi yao wanashikilia maua na bendera ya Kenya. Mikono yao imeinuliwa juu kuashiria ushindi wa furaha.

Mwanamke mweusi anayeonekana kuwa kiongozi au afisa wa umma akiongea au kuto hotuba, amevalia nguo yenye mchoro ya rangi ya manjano, buluu na nyeusi na shanga ndefu la njano shingoni.

Wachezaji wa timu ya soka wakisherehekea goli au ushindi wote wamevaa jezi ya manjano na kijani , wengine wanashikana mikono, wengine wanakumbatiana na wengine wanacheka jambo linaloashiria furaha.

Mifereji au mtaro uliojaa taka na uchafu kando ya barabara, ndani ya mferiji huu kuna aina ya taka kama vile mifuko ya plasitiki, chupa, karatasi na vitambaa vile vinatumika ambavyo vkusanyika na kuunda rundo kubwa la takataka.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika uwanja wa ukumbi mkubwa wenye viti vingi. Wengi wa watu hawa wamevalia fulana la rangi ya chungwa au jekundu zikionyesha kuwa wanaweza kuwa wafuasi wa chama fulani cha siasa au timu ya michezo.

Kundi kubwa la mashabiki wa mpira wa miguu, wenye uwanja wa michezo. Akishangilia kwa nguvu. Wengi wao wamevalia jezi, la rangi ya bluu na nyeupe. Zikionyesha kuwa ni mashabiki wa timu moja.

Umati mkubwa wa watu labda kwenye tamasha mchezo au tukio lingine la umma, watu wengi wanaonekana wamevaa nguo yenye rangi ya bendera ya Kenya na badhi yao wanashikilia bendera ndogo za Kenya.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha mkutano, wanaume wawili na mwanamke mmoja amesimama mbele huku wakiwa na vitu mikononi. Mwanaume mmoja amevaa suti nyeusi, tai nyekundu na miwani, anashika faili ya rangi ya buluu.

Kundi la wafanyakazi wa huduma Kenya wakiwa wamesimama kwa safu mbele ya jengo la ofisi yao. Jengo hilo lina rangi nyeupe na limeandikwa huduma Kenya na lebo ya huduma. Wafanyikazi hao wanaume kwa wanawake wamevalia sare zinazofanana.

Timu ya mpira wa kikapu inaonekana kama wameshinda mashindano, wakisherehekea kwa kuinua kombe, la dhahabu. Wachezaji watano wanaonekana wazi mbele, wote wamevalia jezi nyeupe, zenye mikono mifupi, iliyoandikwa, champions .

Mwanaume mweusi mwenye kichwa kipara ambaye anaonekana kuwa kiongozi wa kisasa au mtu mashuhuri ameketi na kueka vidole chake kwenye kifaa cha kuchanganua alama za vidole kilicho mezani, amevalia shati jeupe na mikono mirefu na saa yenye kamba nyekundu.

Mchezo wa mpira wa wavu ukiwa unaendelea kwa kasi ndani ya ukumbi au uwanja wa michezo. Wachezaji kadhaa waonekana wakishindana karibu na wavu. Kuna mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya kijani kibichi na kaptula ya bluu ameruka juu hewani karibu na wavu akionekana kujiandaa kupiga mpira.

Mambo mbalimbali yanahusiana na haki na maonyesho. Juu kulia, kuna nembo ya idara ya mahakamani nchini Kenya; The Judiciary . Kushoto kuna watoto wanaonekana kwenye darasa, na chini yake kuna wanajeshi wanahudumiwa mezani.

Kundi kubwa la mashabiki wa michezo. Wengi wao wakiwa wa Kenya. Wakiwa wameketi kwenye jukua la uwanja wa michezo. Amevaa mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya, nyekundu, nyeusi na kijani, na wanashika bendera za Kenya.

Umati mkubwa wa watu. Wengine wao wakiwa wamevalia fulana na kofia za rangi ya buluu. Watu hawa, wamekusanyika katika ukumbi au eneo kubwa la mkutano na wengi wao wameinua mikono yao juu, kuashiria shauku, ushirika au kuafikia jambo fulani.

Kundi la wachezaji wanawake wakiwa wamevalia sare za michezo na rangi ya bluu. Wamesimama pamoja na wanaonekana wakijadiliana au kuskiliza maelekezo kutoka Kwa kocha wao. Baadhi yao wamewekwa mikono yao kiunoni na wengine wanaonekana wakishangiliana.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa shati ya rangi ya kijani zenye nembo za Sportpesa au Unisport wakishangilia na kuonekana kwenye sherehe au tukio la michezo wanaonekana wakiwa nje au barabarani.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba kinachoonekana kama eneo la kusubiri au ofisi ya huduma kwa wateja. Kuna mwanamke amesimama amevalia fulana nyeusi yenye kola nyekundu na nembo inayoonekana kama huduma centre akizungumza na kundi la watu.

Mchezo wa soka, ukiwa unaendelea kwenye uwanja wa nyasi. Katikati ya picha kuna mchezaji wa mpira wa miguu, aliyevaa jezi ya bluu na mistari nyeupe, kaptura ya bluu na soksi nyeupe. Namba ishirini na mbili inaonekana kwenye kaptura yake.

Watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja wakiwa wamekusanyika kwenye meza nyeupe yenye kitambaa cha kijani juu yake wanaonekana wakiweka sahihi kwenye nyaraka mbili tofauti. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa shati jeupe yenye mikono mifupi na mistari mekundu.

Eneo la huduma kwa wateja labda katika kituo cha Huduma Center ambapo raia wanapata huduma mbali mbali za serikali. Kuna kaunta ndefu na viti kadhaa ambapo wafanyi kazi wa huduma center wameketi na kuhudumia wateja.

Rundo kubwa la takataka lililotapakaa kando ya barabara limechanganyika na kuenea juu ya udongo linatofautiana sana likijumisha mifuko ya plastiki mingi nyeupe, bluu, nyekundu, nguo chafu, karatasi, na taka nyinginezo zinzoonekana kama mabaki ya mimea au chakula yaliyooza.

Tukio rasmi la kuapishwa kwa rais. Katikati ya picha, wanaume aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu ambaye anaonekana kuwa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amesimama mbele ya meza yenye microphone .

Mwanamume na mwanamke wakipeana mikono kwa tabasamu. Wakiwa wamezungukwa na watu wengine katika chumba kinachoonekana kuwa cha mkutano au semina. Mwanamume upande wa kushoto amevaa shati jeupe.

Umati wa watu labda mashabiki kwenye tukio la michezo , tamasha au mkutano mkubwa wakata. Watu wengi wanaonekana wakishangilia na kuwa na furaha mbele ya umati kuna mwanaume mmoja mzuri aliyevaa kofia kubwa la rangi ya kahawia.

Mwanamme mmoja amevalia suti ya buluu akiwa amesimama mbele ya hadhira ndogo akionekana akizungumza au akitoa mada. Ana miwani na macho na anatabasamu huzuni huku mikono yake ikiwa imenyoroshwa kwa ishara ya mawasiliano.

Eneo la kusubiria ambalo linaonekana kuwa katika ofisi ya umma au taasisi ya kifedha, labda benki au huduma za serikali. Kuna watu wengi wamekaa kwenye viti vyeusi, vilivyopangwa safu wakingoja huduma. Watu wengi wamesimama, wengine wao wanaonekana kuwa watu wazima.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani ambapo wachezaji kutoka timu mbili tofauti wanaonekana wakikimbilia uwanjani. Wachezaji wawili wamevaa jezi ya kijani kibichi; mmoja wao yuko katikati ya picha, akionekana akikimbia kuelekea mbele, na mchezaji mwingine wa kijani yuko nyuma yake, upande wa kushoto.

Afisi ya seikali inayotoa huduma za cheti cha kuzaliwa na kifo. Kuna wafanyikazi wawili, wote wakiwa wameketi kwenye meza zao za kompyuta. Juu ya meza, kuna ishara iliyoandikwa birth and death certificate

Kundi la wachezaji wa mipira wa miguu wakiwa wamevaa jezi nyekundu lenye kaptula nyeupe wakifanya mazoezi kwenye uwanja wa nyasi. Wachezaji hao wamejipanga Kwa safu na wanaonekana wakikimbia au kufanya mazoezi na joto.

Timu ya raga ya Kenya, wakiwa wameshinda na kusherehekea kwa furaha. Wachezaji wengi wamevalia jezi nyekundu zenye michirizi mieupe na kijani na baadhi yao, wameinua mikono yao juu kuashiria ushindi.

Sehemu ya juu ya mtu ameketi kwenye kiti akiwa ameshika hadhi au risiti. Mtu huyo amevaa suti ya bluu na ameketi kwenye kiti cha chuma. Anashika risiti hiyo mkononi mwake na juu ya risiti kuna nembo ya serikali ya Kenya na maandishi customer copy .

Eneo la huduma au usajili lenye watu wengi labda katika hafla ya jamii au kambini ya huduma za umma katika sehemu ya mbele ya picha upande wa kushoto kuna mwanaume amevaa shati lenye milia mwekundu.

Umati wa mashabiki wa michezo wengi wao wakiwa wamevaa nguo yenye rangi ya bendera ya Kenya nyeusi nyekundu na kijani wakiwa kwenye uwanja wa michezo watazamaji wamejawa na shauku na wanashangilia baadhi wameinua mikono yao juu.

Cheti cha kuzaliwa kinachoonekana kuwa cha Kenya. Chini kabisa kuna maandishi mandogo yanayoeleza kuwa cheti hicho kinatolewa kwa mjibu wa sheria ya usajili wa kuzaliwa na vituo na kwamba nakala hii iliyoidhinishwa na ushahidi wa tarehe na ukweli uliomo.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wameketi katika kiti cha jukwaa la nje labda kwenye uwanja wa michezo au eneo la mkutano. Mwanaume wa kwanza kulia kabisa, amevaa shati la njano na suruali ya bluu, na jeans ana tabasamu pana na anaonekana ana furaha, anashikilia simu ya mkononi wake.

Jukwaa ambapo watu watatu wameketi kwenye viti vya mbao vya rangi nyekundu. Wanaonekana kuwa viongozi au wataalamu muhimu. Kati yao mwanamume mmoja ameketi katikati akiwa amevaa suti ya buluu na tai. Upande wake wa kushoto na kulia wameketi wanawake wawili.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanaume wamesimama ndani ya chumba cha mahakama au chumba kingine rasmi. Wote wamevaa majoho meusi ya kisheria na mavazi mengine rasmi. Watu hao wako nyuma ya meza ndefu iliyojaa nyaraka na kompyuta.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume ikisherekea ushindi wao wachezaji wengi wamevalia jinsi za bluu zenye maandishi KPA wachezaji wengine wamesimama kwa pamoja na kushikilia kikombe kikubwa la dhahabu.

Kundi la watu wazima, wengi wao wakiwa wamevali kofia nyekundu wamekusanyika nje ya jengo. Watu wawili wa kiume wamesimama katikati na wanaonekana wakishiriki katika tukio la kuabidhiana hati. Mmoja amevaa suti na kofi nyekundu.